Kundi la madaktari na wauguzi waliovaa mavazi ya upasuaji ya kijani pamoja na glovu, barakoa na kofia za kuzuia vumbi la kichwa, wako katika jumba cha upasuaji wakiwa katika zoezi la kufanyia mngonjwa upasuaji, mwangaza mkali unaonekana katika ukimulika eneo la upasuaji ili kurahisisha ufanisi wa kazi yao.

Wahudumu wa afya wamevaa mavazi maalumu ya kujikinga wakiwa wanashughulika na vifaa vya kimatibabu karibu na ndege na gari la wagonjwa. Wanafanya kazi ya kuhamisha mgonjwa aliyewekwa kwenye kifaa maalumu cha plastiki kinachomlinda dhidi ya kuambukizwa au kuambukiza. Kifaa hicho kinaonekana kikiwa na mifumo ya oksijeni na mashine ndogo. Ndege ina nembo ya Amref Flying Doctors.

Mchoro wa msichana aliyeketi chini akiwa amekunja miguu na kushika kichwa chake kwa mkono mmoja, uso wake ukiwa umefunikwa kwa mkono wake. Mavazi yake ni sweta ya rangi ya manjano, suruali ya blue , sokisi ya manjano, na viatu za rangi ya kahawa. Nywele zake ndefu zimefungwa nyuma. Pembeni na juu ya kichwa chake kuna michoro ya mistari na alama zinazoonyesha msongo wa akili.

Mtoto mchanga amelazwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi, kwa watoto wachanga. Mtoto huyo amelazwa kwenye kitanda maalum cha hospitali, akiwa amefunikwa kwa shuka la kijani. Mkono ya mhudumu wa afya, aliyevaa glavu, anamhudumia mtoto huyo.

Mtoto mdogo analishwa dawa ya kidonge cha rangi ya buluu. Kidonge hicho kimeshikiliwa na mtu mzima ambaye anatumia mikono yake kufungua mdomo wa mtoto huyo. Mtoto huyo anaangalia juu anapopewa dawa.

Mwanamke na mwanaume waliovaa mavazi ya mazoezi wako kwenye njia ya kutembea iliyo kwenye mazingira ya kijani yenye miti mingi. Mwanamke amesimama huku akiinama kwa maumivu na mwanaume ambaye ameegemea kwa magoti anaonekana kumshika kwa mguu kwa nia ya kumsaidia. Mwanamke amevaa bukta ya mazoezi na nguo ya michezo na ameweka kifaa cha kielektroniki mkononi.